Tangazo la bima kutoka kampuni ya Madison Insurance inaonyesha mwanamume aliyevaa kola ya shingo akionekana kuwa katika maumivu, ishara ya kuumia. Maneno yanasomeka we understand the importance of protecting your loved ones. Buy a personal accident insurance today . Upande wa kushoto kuna maagizo ya kupiga.

Kibanda cha kuuza matunda kwenye soko la wazi, matunda mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri , ikiwa ni pamoja na ndizi zilizoning'inia ju machungwa, maparachichi, mananasi, maembe na viazi vitamu.

Tangazo la bima kutoka kampuni ya Kenya Orient Insurance. Kuna mbwa mkubwa anayefurahia akiwa uwanjani akionekana kuwa salama na mwenye afya. Maneno katika picha yanasema" Your pet is in Good Hands With The Orient Home Insurance, Insurance Rah-Easy.

Duka dogo la kijani linalouza bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na simu, vocha na vifaa vya nyumbani mbele ya duka Kuna mbango la kutangaza huduma za kifedha na matangazo mbalimbali yamebandikwa ukutani juu ya mlango kuna mwangaza ya taa ya rangi rangi mbele ya duka wanaume watatu wamekaa chini kwenye benchi wakionekana kupumzika au kuzungumza

Kiasi kikubwa chs noti za sarafu ya Kenya, kila moja ikiwa ya dhamani yashilingi elfu moja. Rangi kuu ni ya kahawia na zambarau ,zenye vivuli vya manjano na nyeupe na maandishi yaliyo andikwa kwa kingereza yanaonyesha dhamani ya fedha hizo.

Soko la kienyeji lenye rundo la matunda na mbogamboga zikiuzwa, kuna mahindi mabichi yaliyopangwa mbele, gunia la karoti, nyanya nyekundu zilizopangwa vizuri na ndizi zilizoninginizwa juu na pia kuna viazi upande wa kushoto na matunda mengine kama maembe na machungwa katikati.

Noti ya sarafu ya Kenya yenye thamani ya shilingi elfu moja, Noti hii ina maandishi ya Kenya na shilingi elfu moja pamoja na maandishi ya benki kuu ya Kenya upande wa juu. Rangi kuu ya noti ni kahawia yenye mchanganyiko wa manjano na kijivu.